Hapa ni maabara, sasa hapa kwenye maabara huyu mtu mwenye ujuwaji lazima kuwa anajuwa chenye anafanya anapima kemikali kwa kutumia Ile maarifa ako nayo. Halafu pia isipokuwa hayo hapa pia unaweza pima kile unafanya na ujuwe pia. Anapima mimea.